Madaktari watano wamezunguka meza ya upasuaji huku wakifanya oparesheni, wote wamevalia barakoa, glavu za upasuaji, kofia za kufunika nywele na mavazi maalum ya upasuaji. Taa angavu imemulikwa moja kwa moja juu ya mgonjwa anayelazwa kitandani, sehemu wanayofanyia upasuaji iko wazi na safi kabisaa.

Huduma kwa watu wazima ni muhimu sana, hasa wasiojiweza na wamama wajane. Baadhi ya kina mama wamepiga foleni huku daktari akijiandaa kuwahudumia. Wanaonekana wamevalia barakoa ili kuzuia chembechembe ndogo za mate na virusi zisienee wakati wanapopiga chafya, kukohoa au kuzungumza."

Malaria ni ugonjwa hatari unaelezwa na umbu. Sanasana, huadhiri watoto na wamama wajawazito. Ili kujikinga, ni muhimu kulala ndani ya chandarua chenye dawa kila usiku. Pia, unafaa kuondoa maji yaliyotwama karibu na makazi. Kunyunyizia dawa ya kuua mbu ndani ya nyumba, na kufika hospitalini mara moja unapohisi dalili ya homa, kutetemeka na maumivu kichwani.

Gari la kliniki tembezi limeegeshwa uwanjani. Mbele ya gari hilo, madaktari wawili wameweka meza ndogo ya huduma huku wakikaa kwenye viti. Wanazungumza na mgonjwa aliyeketi karibu nao. Mradi huu husaidia jamii hasa walio maeneo ya mbali na pia wanaopata huduma haba za hospitali.

Picha hii ya meno, inaonesha mpangilio wa meno ya mgonjwa kwa nyuma. Daktari wa meno amesimama, huku akichunguza meno ya mgonjwa. Mgonjwa huyo ameketi kwenye kiti maalumu cha hospitali ya meno, daktari huyo anaangalia kwa makini hali ya meno, ikiwa ina mashimo, meno iliyopinda, au matatizo mengine yoyote yanayohitaji matibabu.

Tunapotunza meno yetu kuna vifaa muhimu tunavyotumia. Kwanza ni mswaki ambao husafisha uchafu na mabaki ya chakula kinywani kisha kuna dawa ya meno inayosaidia kuimarisha meno na kuzuia kuoza. Nyuzi hutumika kufikia sehemu ndogo katikati ya meno ambapo mswaki hauwezi kuufikia. Kwa pamoja vifaa hivi husaidia kuweka meno katika hali ya usafi.

Mrembo huyu ana tabasamu ya kupendeza. Meno yake ni masafi na yanang'aa. Inaonekana anatunza meno yake kwa kupiga mwsaki, kutokula vyakula vyenye sukari nyingi na kuchunguzwa meno hospitalini.

Vifaa mbalimbali hutumika kusafisha na kukagua meno. Unapotembelea daktari wa meno, atatumia kioo kidogo cha meno, na kifaa cha chuma chenye ncha. Atatumia vyombo hivi kuchunguza meno yako. Pia atakushauri utumie mswaki ili kusugua meno yako yawe masafi.

Meno ya mtoto huyu ni madogo meupe na laini, bado hayajakomaa. Daktari aliyevalia glavu kwa mkono anayakagua ili kuona kama yako sawa. Meno inahitaji kutunzwa kwa usafi wa mswaki kila asubuhi na jioni ili kuepuka kuoza na maumivu ya kinywa.

Dawa za kienyeji ni tiba ambazo zimetumika na jamii mbalimbali duniani. Hizi ni tiba zinazotokana na mimea, mizizi, magombe ya mti, maua na matunda ambazo huaminiwa kuwa na uwezo wa kuponya maradhi mbalimbali.